Hiki ni chungu kinachofuka moshi, kimetiwa dawa za kitamaduni ambazo zinatumiwa kutibu maradhi tofauti tofauti. Dawa hii, imetiwa moto kwa sababu, itatibu mwenye maradhi ikishawekwa moto.